Hapa ni katika shamba la ndizi ambapo kuna mkungu kubwa moja wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikining'inia kwenye mmea wa ndizi. Zinaonekana zikiwa bado hazijakomaa na zimeungana pamoja katika mkungu mmoja mrefu.

Hili ni shamba kubwa la migomba, likiwa na mimea mingi ya migomba yenye majani mapana na kijani kibichi na udongo mwekundu uliolimwa. Inaonekana kama shamba lenye afya na linalostahili kwa ndizi.

Hawa ni watu watatu wakiwa wamevalia fulana zao zenye rangi ya kijani wakipanda migomba. Inaonekana kama shughuli ya upandaji mti au kilimo kwenye barabara au eneo iliyogeuzwa kuwa shamba la migomba, na inaonekana kuwa na mazingira ya majani.

Huu ni mkono wa mtu akikoroka mchanganyiko fulani inaonekana kama uchi au unga iliokorogwa ndani ya bakuli kubwa la chuma. Anatumia mwigo ambayo ni kugoroka. Inaonekana ni mchakato wa kuandaa chakula au kinywaji.

Hizi ni magunia mingi ya nyasi yaliopangwa vizuri kwenye gala tayari kwa matumizi kama chakula cha mifugo, chini kuna nyasi zilizomwagika, zikionyesha kuwa zimetumika au zimeanguka kutoka kwenye magunia.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe ambapo kuna daktari wa mifugo akiwa amevalia nguo zake lenye rangi ya njano kutoka kofia na aproni na kwenye mitungi zake za dawa. Akionekana kumpatia dawa ng'ombe.

Hawa ni ndama kadhaa wa ngo'ombe wa maziwa wakiwa katika zizi, wanaonekana wakiwa na rangi ya nyeusi na nyeupe ambayo ni kawaida kwa mifugo ya maziwa, eneo hilo inaonekana kuwa shamba la mifugo jenye miwe cha chuma na mbao kwa ajili ya maziwa.

Hawa ni watu watatu wakiwa katika mazingira ya kazi. Inaonekana kama usindikizaji wa maziwa, chakula. Wote wamevaa mavazi ya kujikinga kama vile makoti meupe, kofia za nywele na koti ndefu nyeupe. Wawili kati yao wako karibu na chombo cha chuma, mmoja akifanya kazi wa pili anamsaidia na watatu ameketi akionekana kusubiri.

Hizi ni migomba iliojaa ndizi mbichi ambazo bado hazijakomaa na zina rangi ya kijani kibichi. Zimeungana katika tawi moja zikining'inia kutoka kwenye mmea huu katika shamba la ndizi.

Hili ni shamba kubwa la ndizi ambayo ina vipande vidogo vya migomba ikiwa imepangwa kwenye laini na kuwa na mazingira ya rangi ya majani, kando yake inaonekana kuzungukwa na miti yenye aina tofauti.

Huyu ni jamaa mmoja ambayo ako katika zizi la ngombe, ambayo ameshikilia dawa, inaonekana kwamba anampea dawa huyu ngombe ili aweze kuzuia maugonjwa kadhaa.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe ambapo kuna ng'ombe mmoja mwenye rangi nyeusi, akionekana kuwa na maziwa mingi. Kisha kuna mwanaume mmoja akiwa ameinama chini na kuvalia kofia lake na kuonekana kuwa anakamua maziwa kwenye kibuyu lake.

Hapa ni katikati kiwanda Cha maziwa ambapo Kuna gari Moja nyeupe ya kusanya maziwa . Kisha Kuna mtu mmoja aliye na vibuyu mbili ya maziwa. Anaonekana kuleta maziwa kwenye kiwanda.

Huyu ni mkulima ambaye amesimama na kutabasamu shambani mwake akiwa ameshika kunji la mahindi lililo iva anaonekana kurithika na mavuno yake ya kimaarufu na yenye afya na pia amevalia kofia lake za kitamaduni.

Hili ni shamba lenye mimea ya mahindi midogo ambayo inaonekana kua na afya njema na kua vizuri. Majani haya ni ya kijani kibichi na imesimama imara ikionyesha matumaini ya mavuno mazuri.

Huyu ni ng'ombe ambaye amesimama kando yake ni mwanamke mmoja ambaye ameinama chini akiwa ameshikilia titi lake la ng'ombe na kukamua maziwa lake kwenye kibuyu la rangi ya blue .

Hapa ni katika zizi la ngombe, ambapo kunaoneka kuwa na ngombe wengi, wakiwa wameshiba wanalala chini, kisha kuna chakula vyao vya nyasi, zikiwa zimewekwa hapo kando yao. Kungoja ngombe wakule.

Hapa ni katika kiwanda cha maziwa wakiwa na watu wengi ambao wamevalia sare wakiwa na kofia zao za nyekundu pia wakiwa na maziwa mingi kwenye mabati zikiwa na maziwa mingi.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea mingi kama vile migomba na paa nyumba lenye rangi ya kahawia inaonekana. Kuna majani na matawi iliyoanguka chini na pia kuna kifaa kinachoonekana kama mfereji wa maji uliolala chini karibu na mimea hizo.

Huu ni mkungu wa ndizi mbichi zikiwa bado kwenye miti zimefunikwa na kifungu cha plastiki cha buluu ambapo inatumika kulinda ndizi, wadudu, magonjwa na hali mbaya ya hewa.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe ambayo kuna ng'ombe wa maziwa wawili, pia kuna watu wawili wakiwa wameinama chini kisha kushikilia titi la ng'ombe na kukamua maziwa kwenye kubuyu zao za rangi buluu.

Huu ni buo la mahindi lililoathirika na ugonjwa wa kavu. Ugonjwa huu husababisha mahindi kutoa uvimbi mweusi usio wa kawaida badala ya punji za kawaida. Ingawa inaweza kuonekana kama uharibifu, huliwa kama chakula katika tamaduni zingine.

Huyu ni mtu amevaa mavazi ya kujikinga yenye rangi ya njano na anatumia pampu ya kunyunyizia dawa kwenye mifugo. Hii inaweza kuwa ni sehemu ya kudhibiti wadudu wengine kwenye mifugo kuhakikisha afya na ustawi wa mnyama.

Hili ni shamba kubwa la mandizi ambalo kuna mandizi la kijani linalosubiri kuvunwa. Chini ya hizi mandizi kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama na kushikilia kwenye kiuno kisha ameangalia mandizi na amevalia nguo zake za nyekundu.

Hapa mchakato wa kukamua unafanyika, ambapo kuna ngombe moja akiwa amefungiwa, kisha kando yake kuna mwanaume mmoja akiwa amevalia nguo zake zenye rangi ya nyeusi na kofia lake la nyekundu, akiwa ameshikilia titi la ngombe kisha kukamua maziwa yake kwenye kibuyu.

Hawa ni watu wawili ambao wamevalia koti la refu la nyeupe, pamoja na maski. Pia wamefunika vichwa zao, kwa ajili ya afya njema kwa sababu wako katika kiwanda ya maziwa, ambao afya njema inahitajika.

Hili ni kufungu iliyotengenezwa na mbao, ndani yao kuna ngombe lenye rangi ya nyeupe nakawia, kuna mwanaume moja ambaye amesimama, kisha kuonekana akimpatia dawa hawa ngombe.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe wanalishwa vizuri hapa kila ng'ombe limewekwa mahali pake kila ng'ombe amepewa alama kwenye maskio yake, wanaoneka wakikula nyasi kando yao kuna vyakula vyio kwenye gunia.

Hawa ni wakulima wawili wakiwa na ng'ombe wao kwenye zizi la kisasa la kufugia ng'ombe wa maziwa wanaonekana wakisimamia ng'ombe wao. Jambo linaloashiria ufugaji wa kisasa wa ng'ombe.

Hiki ni mandhari ya shmba linaonekana likiwa na miti ya migomba na mchanga mwekundu uliolimwa tayari kwa kilomo anga ni safi na limamawingu meupe likionyesha hali ya hewa nzuri kwa kilimo kwa wafanyikazi wa huko.

Hawa ni watu wakiwa wanashughulikia migomba mingi ya ndizi la matoke, labda wakivuna au wakiandaa kwa ajili ya soko. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la ndizi.

Huyu NI ng'ombe ambaye amefungwa miguu kando Yake Kuna Mama Moja ambaye ameinama chini kisha kujifunga leso yake na kushika kibuyu kisha anazikamua maziwa kwenye Hilo kibuyu.

Huyu ni mama ambaye anakamua maziwa kisha amevalia fulana yake yenye rangi ya machungwa akikusanya maziwa kwenye ndoo lake yenye rangi ya buluu. Huu ni mfumo wa jadi wa kupata maziwa na pia inaonekana kuwa ni mazingira ya majani.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe ambapo kuna ng'ombe wawili wenye maziwa, wakiwa wamewekwa machine za kukamua, zikiwa zimeunganishwa kwenye titi la ng'ombe zikipita maziwa kwenye vibuyu za kuingiza hizi maziwa.

Huyu ni mwanamke akitabasamu ameketi katikati ya shamba lenye mimea mingi ikiwemo mahindi na mimea mengine ya kijani kibichi anaonekana kuwa mkulima na anafuraha akiwa kwa shambani mwake.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe, ambapo kuna ng'ombe wawili wa maziwa, wakiwa wamewekwa mashine za kukamua, zikiwa zimeunganisha kwenye titi la ng'ombe, zikipeleka maziwa kwenye vibuyu za kuweka maziwa.

Hapa ni katikati shamba ya ndizi likiwa na mazingira mazuri la manjani Kisha Kuna mtu mmoja amesimama Kisha anazivuna hizo mandizi kuzipeleka kwake kukula.

Huu ni mgungu ya ndizi mbichi uenda ni ndizi ya kuoika au za kulwa zikiwa pado hasijaifaa kikamilivu, zina rangi ya kijani na padi sinaonekana matoa madogo madogo meusi.

Hili ni mazingira ya ufugazi wa ng'ombe, kuna mtu amesimama karibu na ng'ombe kadhaa walio chini ya banda la bunda na rundo kubwa ya mabua ya mahindi au miwa iliyokusanya kama chakula kwa ajili ya mifugo.

Hili ni shamba la mahindi makavu, yaliyotayari kuvunwa au yaliyoadhirika na ukame. Majani yamekauka na kubadilika rangi kuwa kahawia kuashiria kuwa mazao yamekomaa au yameadhirika na hali ya hewa.

Huu ni mfungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi bado hazijaiva kikamilifu na zimeungana pamoja kwenye boha moja, zikiwa tayari kwa kuvunwa au kuachwa zive.

Hawa ni watu wawili wakifanya biashara ya maziwa. Moja anapakia maziwa kwenye vyombo vilivyobeba kwenye pikipiki yenye kigari cha pembeni. Hii inaonyesha mfumo wa kukusanya au kusafirisha maziwa vijijini labda kwa ajili ya kupeleka sokoni au kwenye kituo cha kukusanya maziwa.

Hili ni kudi la ng'ombe weusi na weupe wanaofanana na aina ya maziwa wakila nyasi kutoka kwenye chombo cha kulishia kilichotengenezwa kwa tairi kubwa wako kwenye eneo la shamba lenye majengo nyuma.

Hizi ni mitungi mikubwa za maziwa mengine ikiwa imepakiwa kwenye pikipiki na mingine karibu na jengo. Inaonekana kama eneo la kukusanya au kusafirisha maziwa labda shambani au katika kituo cha maziwa. Jengo hilo linaonekana kuwa ya zamani na kuna uchafu chini.

Hizi ni mimea ya mahindi iliyoathirika sana, majani yanaonekana yameharibika na kuvunwa ,dalili zinazoashiria uwepo wa wadudu waharibifu. Hii inaweza kuathiri vibaya mavuno ya mahindi.

Haya ni maziwa yaliyoganda. Inaonekana kama maziwa yamekatika na kutenganisha sehemu ngumu na sehemu ya maji. Hii hutokea wakati maziwa yanapokandishwa, mara nyingi kwa kuongeza asidi kama limao. Sehemu ngumu inaweza kutumika kutengeneza jibini.